Hili ni eneo ambapo elimu ya watu wazima inatolewa, wanafunzi wapo kwa makini wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Hili ni eneo ambapo wanafunzi watu wazima wanapewa mafunzo kwa njia ya vitendo na wanafunzi wapo makini kwa ajili kusikiliza kile wanachofundishwa.

Hili ni darasa kwa ajili ya ufundishaji mafunzo ya cherehani kwa kina mama. Wakina mama mbalimbali wamejitokeza kwa ajili ya kupata mafunzo haya.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, mkufunzi yupo kwa ajili ya kusahihisha madaftari ya wanafunzi.

Hili ni darasa la kisasa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, darasa hili lina viti pamoja na meza vilivyopangiliwa kwa usawa.

Hili ni eneo la shule ya msingi. Madarasa yanaonekana katika hali nzuri, na mazingira ya shule hii ni yenye kuvutia.

Hili ni darasa la shule ya msingi, mwalimu yupo mbele ya darasa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi, wanafunzi wapo makini kumsikiliza mwalimu.

Katika eneo hili kuna kabati lenye vyumba mbalimbali, kwa ajili ya kuhifadhi taarifa za wanafunzi.

Hivi ni vitabu kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, vitabu hivi hutumika kwa ajili ya kutoa maarifa mbalimbali kwa wanafunzi.

Hili ni eneo la shule ya msingi, eneo hili lina madarasa pamoja na uwanja kwa ajili ya mapumziko ya wanafunzi, wanafunzi wanaonekana wakiwa katika mapumziko.

Hili ni eneo la shule ya msingi. Wanafunzi wapo katika eneo la shule, kwa ajili ya kuhudhuria vipindi vya kila siku.

Mwalimu wa shule ya sekondari yupo ofisini tayari akisahihisha madaftari ya wanafunzi wake, mwalimu yupo katika hali ya umakini.

HII ni maabara inayopatikana katika shule ya sekondari. Maabara hii hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kufanya uchunguzi mbalimbali.

Hii ni maabara ya kisasa kwa ajli ya wanafunzi wa shule ya sekondari, maabara hii yenye mazingira safi tayari kwa ajili ya uchunguzi na vipimo mbalimbali.

Hii ni sehemu ya kutunzia vitabu, kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari. Mwalimu yupo akitafuta vitabu, kwa ajili ya kwenda kuwasomesha wanafunzi.

Hii ni maabara ya kisasa, maabara hii imepangiliwa kwa ustadi ipo tayari kwa ajili ya vipimo na uchunguzi.

Hili ni darasa, kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya vyuo mkufunzi yuko mbele ya darasa tayari kwa kutoa elimu, wanafunzi wako makini kumsikiliza mkufunzi.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wapo wakijadiliana masomo mbalimbali. Wanafunzi hawa wapo makini kumsikiliza mkufunzi.

Wanafunzi wa elimu ya juu wapo darasani wakimsikiliza mkufunzi, wanafunzi wapo katika hali ya umakini kwa ajili ya kusikiliza kile kinachofundishwa.

Hili ni darasa kwa ajili ya utoaji wa elimu ya vyuo. Mkufunzi yupo mbele ya darasa akitoa elimu, na wanafunzi wako tayari kumsikiliza mkufunzi.

Hii ni ofisi ya mwalimu. Ofisi hii ni kubwa yenye mandhari ya kuvutia. Mwalimu yupo akifurahi mazingira ya ofisi yake.

Wanafunzi wapo tayari kwa ajili ya kusikiliza kile kinachofundishwa na mwalimu, mwalimu yuko tayari kwa ajili ya utoaji wa elimu.

Hili ni darasa la elimu ya juu. Mkufunzi yuko mbele ya darasa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi. Wanafunzi wapo makini kwa ajili ya kumsikiliza mkufunzi.

Hili ni darasa la elimu ya juu, mwalimu yupo mbele ya wanafunzi kwa ajili ya kuwafundisha, wanafunzi ni wenye furaha kwa ajili ya kuyasikiliza mafundisho ya mwalimu.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya tehama. Mwalimu yupo mbele ya darasa akiwapatia wanafunzi mafunzo jinsi ya kutumia vifaa vya tehama.

Hili ni eneo zuri na tulivu, eneo hili hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kupata maarifa mbalimbali. Wanafunzi wapo katika hali ya utulivu wakijisomea.

Hili ni darasa kwa ajili ya ufundishwaji wa wanafunzi wa elimu ya juu. Darasa hili mkufunzi huko mbele aki waelekeza wanafunzi na wanafunzi wako makini kwa ajili ya kupata elimu.

Hili ni eneo ambapo mwanafunzi wapo katika maonyesho ya teknolojia waliotengeneza.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, mwalimu yupo akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kurekebisha au kutengeneza mashine.

Hili ni darasa kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya vitendo, mkufunzi na mwanafunzi wapo wakielekezana namna ya ufanyaji kazi.

Hili ni eneo, ambapo wanafunzi wanajifunza jinsi ya utengenezaji wa vifaa vya umeme. Mkufunzi yupo kwa ajili ya kuwaelekeza wanafunzi.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, mwanafunzi yupo kwenye kifaa cha tehama kwa ajili ya kusoma.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo wanafunzi wapo na mkufunzi wao, wakielekezwa jinsi ya kufanya mafunzo hayo kwa kutumia kompyuta zao.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, wanafunzi wapo makini kwa ajili ya kutengeneza vifaa vinavyotumia umeme kama vile simu za mkononi.

Hili ni eneo la shule kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, wanafunzi wapo katika hatua za uchongaji wa mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali.

Hili ni eneo ambapo huduma za utengenezaji wa simu zinafanyika, hili ni eneo la shule ambapo wanafunzi hufundishwa jinsi ya kutengeneza simu kwa vitendo.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya tehama. Mkufunzi yupo akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kufanya kazi na vifaa vya tehama.

Hili ni eneo kwa ajili ya mafunzo ya utengenezaji wa magari, mkufunzi yupo ndani ya gari kwa ajili ya kuwaonesha wanafunzi jinsi ya kutengeneza.